Katika mazingira ya chumba cha upasuaji hospitalini. Wataalamu wa afya waliovaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya buluu wako katika harakati ya kufanya upasuaji kwa mgonjwa ambaye amelazwa kitandani na kufunikwa kwa shuka za upasuaji sera drapes maelezo mwenye picha, wataalamu wa afya, kuna madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya kinga sergical golves kofia barakoa na glavu kuonyesha kuwa wako katika mazingira yenye usafi wa hali ya juu.